Haya ni mandhari ya biashara, hasa biashara ya matunda na mboga. Kuna mikunga ya ndizi inayoning'inia iliyo na rangi ya kijani, manjano iliyokolea, na isiyokolea. Kuna vitunguu maji, vitunguu saumu na matunda mengineyo yanaonekana yakiwa yamepangwa vizuri.

Hii ni mandhari ya baharini. Kunaonekana mchanga wa bahari na mimea ambayo ni miti iliyomea, iliyo na matawi ya rangi ya kijani na kijani inayong'aa. Pia ina miti iliyo na rangi ya kijivu.

Hili ni eneo la biashara. Biashara inayoendelea hapa ni ya kuuza madafu. Kuna jengo limejengwa kutumia mlingoti na mabati ya rangi nya samawati na kuna chapa iliyo na matangazo iliyoandikwa, COCONUT, huku kuna vifaa vya kitamaduni vilivyoanikwa kando na shuka inaonekana.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi ya kijivu, kwa sinia ya rangi ya kijivu ni biriani iliyokuwa na mayai na mchuzi wa nyama na kachumbari kando kuna vifaa vya kupakulia ambayo ni kisu, umma na kijiko, pia kua mkebe wa chumvi unaonekana.

Kuna mhogo ulioekelewa kwenye karatasi iliyo na maandishi uliopakwa pilipili. Kando kuna limau iliyotumika na kuna ufuko ulioko na pilipili. Kuna kisu kilichofungwa blada ya rangi nyeusi.

Chakula kilichoandaliwa juu ya meza ya rangi nyekundu kwa sahani ya rangi ya kijani, ni samaki aliyepambwa kutumia vipande vinne vya ndimu. Kando kuna bakuli nne zinazoonekana zenye mchuzi wa rangi nyekundu, mbaazi mchuzi wa rangi ya manjano, na mwingine unamchanganyiko wa rangi nyekundu na manjano.

Kuna umati wa watu wanaoonekana wakiwa wamesimama karibu na uzio wengine wakiwa wameegemea uzio. Wanaonekana wakiwa wanaangalia kwenye maji ama mto ambao uliokua na mamba. Mmoja anaonekana akiwa amefungua kinywa anaonekana akiwa na njaa. Kuna miti pia inayoonekana ikiwa mingi.

Haya ni mandhari ya shambani. Kilimo kinachoendelea hapa ni cha upanzi wa mahindi. Kuna hindi moja linaonekana vikiwa vina rangi nyeusi kuonyesha lina ugonjwa fulani.

Chakula kilochoandaliwa kwa sahani nyeupe iliyokuwa na mchoro wa rangi ya pink ,kahawia na samawati ni viazi karai vilivyo na rangi ya manjano, kuna sakafu inayoonekana yenye rangi ya nyeupe na samawati.

Kuna miti mikubwa inayoonekana yenye rangi ya kijani, ambayo inaonekana ni mti mbuyu. Chini kuna mabuyu yanaonekana na kando kabisa kuna jumba linaloonekana.

Hili ni eneo la biashara hasa biashara za kuuza ndizi. Kuna ndizi zilizopangwa juu ya magunia yenye rangi nyeupe zilizokua juu ya meza na mtu mmoja anaonekana akiwa anazipanga. Nyuma kuna kibanda ama duka lililo na chapa na pia kuna nyaya ya stima.

Haya mandhari ya shambani. Kilimo kinaendelea pale cha kufuga ng'ombe aina ya Zebu. Ng'ombe hizi hufugwa sehemu ya ukame zinaonekana zikiwa nyingi pia. Kuna mwanamke anayeonekana ameshikilia mfereji wa rangi ya kijani anaonekana akiosha ng'ombe hiyo.

Haya ni maandhari ya baharini, kwenye ufuo wa bahari kunaonekana mchanga na mti uliokauka na kuna boti zinazoonekana kwa mbali, pia kuna miti mingi na miti yenye mnazi inayoonekana.

Haya ni mandhari ya biashara, biashara inayoendelea ni ya kuuza shawarma kuna mkono unaonekana ukiwa umeshikilia huki ukimwaga kifaa cha kuongeza ladha kuna tukutuku inayoonekana kwa mbali yenye rangi ya manjano na mtu mmoja anatembea na kuna kiti pia chenye rangi ya kahawia.

Hapa ni kwa kiwanda cha maziwa. Kunaonekana mtu mmoja akiwa anatabasamu akiwa anamimina maziwa kwenye chombo kilichokuwa na kichungi. Mitungi mingi ya maziwa inaonekana nyuma yake, pia kuna jengo linaloonekana lililokuwa na mabati ya rangi ya kijani.

Hili ni eneo la wanyama pori. Kuna mnyama anaonekana ambaye anakisia kuwa ndovu aliyezibwa na miti. Angani kuna mnyama anaonekana akiwa anapepea mwenye rangi ya samawati na nyeusi. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu.

Haya ni mandhari ya kilimo. Kilimo kinachoendelea hapa ni cha kufuga ng'ombe. Inaonekana ng'ombe yenye rangi nyeupe na nyeusi iliyofungwa miguu na mtu anayekamua, aliyevaa kiatu cha rangi nyeusi, soksi za rangi ya pinki na sweta na maziwa yanaingia kwenye ndoo. Pia kuna ng'ombe zinazoonekana kwa mbali.

Chakula kilichoandaliwa kwenye sahani nyeupe na ni kijani, wali mweupe na samaki ya kupakwa. Kuna kijiko pia kinaonekana chenye rangi nyeusi. Kando kuna rangi ya maziwa.

Kuna mkulima mmoja anayoonekana aliyevalia kofia ya rangi ya samawati na nyeupe shati la rangi ya pinki na suruali ya rangi ya kijivu na buti anaonekana akiwa anakamulia ng'ombe na maziwa yanaingia kwenye ndoo ya rangi ya kijivu. Ng'ombe imefungwa kwa nyororo.

Haya ni mandhari ya biashara kunaonekana jiko la makaa lililokuwa na veli ya kuchomea mahindi, viazi tamu na mihongo kwa mbali kunaonekana mtu aliyevalia nguo nyekundu na pia kunaonekana viti vya rangi ya samawati na magari yaliongeshwa.

Haya ni mandhari ya kilimo. Kilimo kinachoendelea hapa cha kufuga ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe nne zinazoonekana. Moja miongoni mwao imelala chini na kando kuna sehemu yao ya kunywea maji.

Kuna jumba linaloonekana lililo na paa ya makuti. Kando kuna miti ya minazi inayoonekana na miti mingineo. Pia kuna bango lililo na rangi nyeupe, na kibanda kando chenye rangi kahawia.

Haya ni mandhari ya baharini. Kunaonekana mchanga wa baharini uliojaa, na miti miwili ya minazi. Kuna jengo lililojengwa kwa milingoti na lenye paa ya makuti. Kuna wingu linaloonekana na rangi nyeupe na ya kijivu.

Hapa ni kwenye maabara. Kunaonekana mtu mmoja aliyevalia sare ya kujikinga, na glavu za rangi ya samawati na kofia. Anaonekana akiwa anachukua vipimo kwenye mkebe alioshikilia kwa mkono. Juu ya meza kuna vifaa vinavyoonekana, kuna mfereji pia.

Kuna mkono unaonekana ukiwa unamenya ndizi zenye rangi ya kijani na zingine zina rangi ya manjano isiyokolea kando kuna karatasi ya rangi nyekundu inaonekana na ziko kwenye sufuria ya rangi ya kijivu.

Kuna mti unaoonekana kuwa wa rangi nyeusi na kijani. Umbali kinaonekana jua kwenye rangi ya manjano, likiwa linatua ama linachomoza. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu.

Haya ni mandhari ya shambani. Kuna mgomba unaonekana ukiwa na mkunga mrefu wa ndizi. Kando kuna kijiti ama mti unaosaidia kusimama ili usivunjike. Kuna magugu yanayoonekana ya nyasi na miti inayoonekana kwa mbali.

Haya ndio mandhari ya biashara, hasa biashara ya chakula. Kuna mishakiki, viazi tamu, mihogo, chipsi na vinginevyo. Tunaona watu wakiwa wanaendelea kununua, wengine wakiwa na asili ya Kiamerika. Kando kuna mabango yaliyochorwa chakula. Pia kuna taa za mwanga zinazoonekana na watu wengine wanaonekana wakitembea kuonyesha wako kwa harakati zao za kila wakati.

Haya ni mandhari ya hospitali hasa kwenye maabara. Kunaonekana daktari amevalia koti nyeupe akiwa anapima vipimo fulani. Kando kuna mashini iliyoonekana ikiwa inawaka. Pia kuna picha ya aliyekuwa rais wa Kenya na kuna chapa za maandishi tofauti tofauti kwenye ukuta.

Haya ni mandhari ya baharini. Kuna mchanga mwingi wa bahari, pia kuna mtu anaonekana akiwa amevalia shati nyekundu na shoti ya rangi ya maziwa. Kuna majumba ama vibanda vilivyojenga kutumia miti na makuti. Kuna mchongo wa sanamu ya mkobe wa majini iliyo na rangi ya maziwa na samawati na pinki. Pia kuna miti inayoonekana.

Kuna mkono unaoonekana uliobeba sahani nyeupe ulio na chakula aina ya biriani, yai na kachumbari. Chini kuna hema ya rangi ya kijivu na samawati. Pia kuna watu wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye meza wakifanya shughuli zao.

Mandhari haya niya shambani. Kunaonekana migomba mingi, kuonyesha kilimo kinachoendelea ni kilimo cha upanzi wa ndizi. Pia zimepandwa ndani ya jengo ambalo linaonekana ni la greenhouse , na kuna magugu mengi.

Kuna watu wawili wanaoonekana, mmoja akiwa amevalia kofia ya kujizuia na koti huku akishikilia kitabu akiandika, na mwingine anaonekana akimimina maziwa kwenye mitungi. Kando kuna uzio uliotengenezwa kwa kutumia miti ambayo ni milingoti na waya.

Haya ni mandhari ya biashara. Biashara inayoendelea ni ukulima wa ndizi. Inaonekana ndizi zikiwa zimepangwa chini na zingine zikiwa kwenye gari aina ya lori iliyo rangi ya samawati na ya kijani. Kuna watu wanaonekana wakiwa wanatoa ndizi kwenye gari.

Chakula kilicho adnaliwa kwenye sinia ni wali mweupe, samaki wa kupakwa alikuwa na ndimu na kachumbari chipsi ilio na kachumbari na nyama ya kuchoma na wali ulio na mchuzi wa nyama na pia juisi ya kahawia.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi nyeupe na nyekundu ni pilau, viazi karai, kachumbari na bakuli mbili zenye mchuzi wa rangi ya manjano.

Chakula kilichoandaliwa kwenye bakuli ya rangi nyeupe, ni wali uliochanganya na viazi, nyama, na mbaazi. Kando kuna miti inayoonekana, na maua. Pia mlingoti mmoja.

Chakula kilichopakiliwa juu ya meza ya rangi ya kahawia, kwenye kitambaa cha meza cha rangi ya kijivu, kwa sahani nyeupe, ni samaki, wali mweupe, mboga, na bakuli iliyo na mchuzi wa rangi ya manjano, na vipande viwili vya ndimu. Pia kuna vifaa vya kukulia kama kisu na kijiko vinaonekana.

Haya ni mandhari ya biashara hasa biashara ya chakula. Kwenye, sahani ama bakuli, ya rangi ya kijivu iliyoko na bajia na viazi karai. Kuna mkono unaoonekana ukiwa unachukua na kuviweka katika sahani.

Haya ni mandhari ya shambani kuna mwanamke aliyevalia shati nyeusi na sketi ya rangi ya maziwa anaonekana akiwa anaangalia chini kuna miti ya migomba inayoonekana na mbili ikiwa na mikunga ya ndizi. Kuna jumba la matope linaloonekana kwa mbali.

Kuna watu wanaonekana wakiwa wamekaa ndani ya jengo huku samaki zikiwa zimepangwa kwenye meza kwenye dirisha kuna mikoba iliyowekwa ya rangi tofauti pia kuna wenye wamesimama wakiwa wanaangalia.

Haya ni mandhari ya shambani. Kilimo kinachoendelezwa hapa ni kilimo cha upandaji wa ndizi. Ndizi zimepandwa kwenye mashimo na udongo unaonekana kuwa mwekundu. Pia kuna mti unaonekana kwa mbali na wingu linakaa jeupe, kumaanisha hali ya anga iko shwari.

Haya ni maandhari ya biashara. Kunaonekana samaki zilizopangwa kwenye vikapu, zilizo juu ya meza ya rangi ya kahawia. Zingine zimeekelewa juu ya ndoo zenye rangi ya manjano. Nyuma kuna biashara ya kuuza vyombo vya nyumbani ama vyombo vya plastiki kama vile karai, sahani na jagi zinaonekana.

Haya ni mandari ya biashara. hasa biashara ya samaki. Kuna onekana samaki zilizopangwa kwenye meza zenye rangi ya kahawia. Mzee mmoja aliyevalia shati ya rangi ya samawati ameshikilia samaki kwenye mkono mmoja huku akichagua ingine. Watu wanaonekana wakiwa wanatembea kuonyehswa hapo kuna shughli zao za kila siku.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya kahawia na sahani nyeusi ni pilau iliyoko na kipande cha ndizi. Katikati kuna bakuli la rangi nyeupe lililo na mchuzi ama pilipili, bilauri mbili zilizo na juisi ya machungwa na kahawia.

Haya ni mandhari ya biashara. Kunaonekana mzee mmoja aliyekaa kwenye mbao akiwa ameshikilia mfuko wa rangi ya samawati uliobeba madafu. Kuna madafu yametandikwa chini kwenye gunia ya rangi nyeupe na kwa mbali kunaonekana mtu aliyechuchuma kuokota vitu.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza ya kahawia kwa sahani nyeupe ni viazi karai vilivyorembeshwa na rangi ya kijani. Kando kuna bakuli mbili zilizo na supu ya rangi ama mchuzi wa rangi ya kahawia na ya maziwa. Pia kuna saladi kando.

Vitumbua vilivyoandaliwa juu ya meza ya rangi nyeupe kwa sahani ya rangi ya maziwa ni viazi karai, vitumbua na samusa. Kando kuna bakuli mbili, moja iliyo na mchuzi wa rangi ya kijani na ingine inaonekana kuwa na kachumbari ya tomato na vitunguu.

Hii ni mandhari ya kujiburudisha ama hoteli kubwa. Kuna majumba yaliyokuwa na paa ya kitamaduni ambayo ni ya makuti. Kuna miti za minazi zinazoonekana, kuna kidimbwi cha kuogelea, kuna taa pia za mwanga zilizokando kando ya mahali pa kupitia.

Mkono ulioshika mgomba wa ndizi zenye zimeiva zina rangi ya manjano. Kando, kuna champali inayoonekana pia kuna kuta unaonekana ulio wa zanmani, inaonekana kuwa huku kunaporomoka.

Chakula kilichoandaliwa juu ya mkeka ni ndizi, wali wa nyama, wali mweupe na nyama iliyo kwenye bakuli huku ikiwa imeekelewa kipande cha ndimu. Kuna kijiko kinachoonekana kikiwa kinamega matoke.

Hili ni eneo lenye bwawa la maji na miti zilizomea kwenye bwawa hili na kando kuna mawe yanayoonekana na kuna rangi samawati inayoonekana na matofali ya rangi ya kahawia kwa mbali.

Chakula kilichoandaliwa kwa sahani nyeupe ni wa mahamri yanaonekana kwa kuvutia. Kando kuna kitambaa kinachoonekana chenye rangi ya kahawia na pia kuna matawi yanaonekana kando yenye rangi ya kijani.

Chakula kilichobebwa kwenye sinia ya kijivu ni pilau iliyokuwa na nyama, kachumbari, mchuzi wa pilipili na ndizi. Kando kuna watu wanaonekana wakiwa wameketi chini ya hema. Pia kuna chapa iliyo kwenye ukuta iliyoandikwa, "Mind your head".

Haya ni mandhari ya baharini kunaonekana mchanga na takataka kwenye ufuo pia kuna mashua yanayoonekana yakiwa yameegeshwa kwa miti ya minazi mingi. Pia kuna miti midogo iliyo na rangi ya kijani na iliyo na maua ya rangi ya zambarau.

Haya ni mandhari ya biashara. Kuna mtu anaonekana akiwa ameshikilia kisu, huku akikata katikati chapati ili kuweka vipande vya nyama. Anaonekana anafanya biashara ya kuuza shawarma. Kando kuna pikipiki na scooter zilizoegeshwa na watu wanaonekana wakitembea, kuonyesha wako katika harakati zao za kila siku.

Haya ni mandhari ya shambani. Kilimo kinachoendelea hapa ni cha upanzi wa ndizi. Kuna migomba mingi na pia kuna mikunga ya ndizi inayoning'inia, zenye rangi nyeusi. Matawi yako rangi ya kijani na mengine yanaonekana yakiwa rangi ya kahawia na yamenyauka.

Haya ni mandhari ya biashara, kuna meza zilizopangwa bidhaa tofauti tofauti, kuna korosho zilizopangwa kwenye mikebe na zingine kwenye karatasi ya rangi la manjano, kuna mabuyu kwenye mikebe, kuna tende na kando kuna watu wamekaa wengine pia wanaonekana wakifanya shughuli zao.

Haya ni mandhari ya biashara hasa sokoni, mabidhaa tofauti zilizopangwa juu ya meza kama ukwaju, nazi, maembe, na pia nafaka zilizosagwa kwenye rangi tofauti kama vile rangi ya manjano, rangi ya nyekundu na ya machungwa.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi nyeusi kwa sahani nyeupe iliyokuwa na mchoro ya rangi nyeusi ni wali wa rangi ya majano na maragwe. Kando kuna tango zilizokatwa kwenye vipande vipande na dania. Kuna glasi ya juisi ya rangi ya majano.

Kuna watu watatu wanaonekana wakiwa wameshikilia dafu, wawili wakiwa na tabasamu kwenye uso na mmoja anaonekana kutumia mrija kukunywa maji ya madafu. Nyuma kuna mijengo inayoonekana, pia kuna magari yaliyoegeshwa na kifaa cha watoto cha kuchezea.

Kuna sakafu ya rangi ya maziwa inayoonekana na juu ya moto, kuna karai ya kupikia iliyoko na mafuta mengi ambayo yanapika mandazi. Iko na rangi ya nyeusi na kijivu.

Hii inaonyesha eneo lenye rangi nyingiambapo kuna bidhaa kama vile unga majani makavu na vipande vya mizizi. Katikati kuna kifaa kinachotolea moshi mzito ambayo inaweza kuwa inatolea harufu nzuri ya kuvutia.

Haya ni mandhari ya shambani. Kunaonekana ng'ombe moja inayokunywa maji kutoka kwenye sehemu yake ya chakula. Pia kibanda chake kimejengwa kutumia miti ama mlingoti na kina mabati. Kuna mitungi miwili inayoonekana, moja rangi ya manjano na mweupe. Pia kuna chembe inayoonekana kando na uzio wenye waya.

Hapa kuna chumba kilichokuwa na ndizi nyingi zilizokuwa na rangi ya manjano iliyokolea na isiyokolea. Pia kuna kreti iliyopangwa ndizi ndani yake. Kunaonekana kuna mwanga unaosaidia ndizi hizi kuiva.

Haya ni mandhari ya biashara. Biashara inayoendelea hapa ni ya kuuza nazi na papai. Zinaonekana zikiwa zimekatwa kwenye vipande viwili na katikati zimewekwa machicha. Pia kuna matawi yanayoonekana ndani ya kikapu.

Haya ni mandhari ya biashara, hasa biashara ya chakula. Kuna chakula tofauti tofauti kilichopangwa kwenye meza ya rangi ya samawati na nyeupe kama vile chapati, mahindi choma, na mishakiki, chipsi na kachumbari. Kuna mtu anaonekana akiwa amekaa kwa mbali, pia kuna jiko linaloonekana na watu wanaonekana wakiwa na shughuli zao.

Kuna uzio wa rangi nyeupe unaoonekana na ndani kuna paa linaloonekana la kitamaduni au la makuti. Kuna chapa iliyoandikwa kwenye bango nyeupe, pia kuna miti inayoonekana. Mandhari yanaonekana kwa matulivu sana.

chakula kilicho andaliwa kwa meza ya rangi nyeupe kwa sahani nyeupe ni mahamri na matoke .kando kuna bakuli iliyo na rangi nyeupe na michoro yenye rangi ya samawati iliyo na mbaazi ya nazi, pia kuna kiti kinachoonekana chenye rangi ya manjano.

Kilichoandaliwa kwa meza ni wali wa rangi ya manjano, mchuzi wa nyama, yai na kachumbari. Pia kuna chupa za maji zilizokuwa na vifuniko vya rangi nyeusi na kuna glasi mbili zilizokuwa na kona juisi, rangi ya kahawia na kijani na glasi tatu ambazo hazina chochote ndani.

Kuna watu watatu wanaonekana wakiwa wamevalia makoti ya rangi nyeupe, na buti zenye rangi nyeupe. Mmoja miongoni mwao anaonekana anasilia kuaminika na huku akiwa amekaa kwenye kiti cha rangi ya kijani. Na wengine wanaonekana kuwa wanapima maziwa yaliyoko juu ya jiko.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza nyeupe, kwa sahani nyeupe iliyoko na michoro ya rangi ya kijani, ni wali ulioko na nyama na viazi. Inaonekana kuwa unavutia mno.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi ya kijivu na sahani ya kijivu ni biryani iliyoko na mchuzi wa nyama, viazi, pilipili, na kabeji iliyochanganywa na karoti. Kinaonekana cha kuvutia mno.

Haya ni mandhari ya baharini. Kunaonekana mashua kwenye ufuo bahari, mchanga wa bahari, mti wa mpapai na mti mmoja mkubwa. Kuna viti pia vinavyoonekana vyenye rangi nyeupe, kahawia na nyekundu. Kuna vibanda vinavyoonekana vilivyojengwa kwa mlingoti na makuti.

Kuna ng'ombe mbili zilizolala chini zikiwa na rangi ya nyeupe na nyeusi. Zinaonekana zikiwa zimefura tumbo ishara ni gonjwa. Pia sehemu hii inakaa kukauka inaonekana kuna janga ama ukame.

Haya ni mandhari ya biashara, hasa biashara. Kuna mtu anaonekana akiwa anakata nyama iliyo kwenye chuma huku akiwa ameshikilia kisu na kijiko kando kuna kiti kinaonekana na watu wanaonekana pia wanafanya shughuli zao.

Ng'ombe mbili zilizolala chini zenye rangi nyeusi na nyeupe, zinaonekana zikiwa na alama kwenye sikio. Inaonekana ni kiangazi kikubwa kinachoendelea kinachoumiza mifugo hii.

Ni mandhari ya biashara hasa biashara ya samaki, aina mbalimbali ya samaki ambazo ni rangi nyekundu na nyeusi. Kuna mataa yanayoonekana yananing'inia kutoka dari. Pia kuna mzee anaonekana akiwa amevalia shati ya chungwa na kuna kreti zilizopangwa.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza kwa sahani nyeupe iliyo na mau ya rangi nyekundu na kijani ni mbaazi ya nazi na mahamri , na meza imetandikwa kitenge ama leso ya kitamaduni yenye rangi nyekundu.

Chakula kilicho pakuliwa kwenye sahani nyeupe ni mahamri matatu na kando kuna mbaazi ya nazi iliyo kwenye bakuli. Pia kuna mchoro wa picha wenye rangi ya pink .

Haya ni mandhari ya shambani kilimo kinachoendelea hapa ni cha upanzi wa mahindi yanaonekana yakiwa madogo na kuna magugu mengi yaliyomea udongo unaonekana kua mwekundu. Nyuma kuna miti inayoonekana kuwa mirefu na inayopitisha mwanga wa rangi nyeupe.

Vyombo vya chuma vimepangwa juu ya meza huku vikiwa na wali tofauti tofauti. Vingine vikiwa na nyama, samaki na tango vimetumika kupamba chakula hicho.

Haya ni mandari ya shambani. Kilimo kinachoendelea hapa ni kilimo cha upanzi wa ndizi ambazo zimepandwa kwenye laini. Kuna mikunga ya ndizi inayoning'inia, zilizo na rangi ya kijani na manjano.

Maadhàri yanaonekana kuwa tulivu kuna barabara inayoenekana na kando kuna bustani iliyo na nyasi na miti midogo kuna nyumba ina rangi nyeupe inayoenekana kwa mbali pia kuna miti ya minazi inayoenekana na taa mbili za mwanga zinazoonekana.

Haya ni mandhari ya shambani. Kilimo kinachoendelea hapa ni cha kufuga mifugo aina ya ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe zinazoonekana, ng'ombe zikiwa mbili zenye zina mashine ya kukamua kwenye matiti na zina kwato za rangi nyeupe.

Chakula kilichobebwa kwenye sinia ya rangi ya samawati ni ugali, samaki ya kupakwa na mboga za majani zilizo kwenye bakuli. Kuna mkono unaonekana ukiwa umebeba. Chini, sakafu inakaa iliyo ya mawe mawe.

Haya ni mandhari ya baharini. Kwenye ufuo wa bahari kuna taka, kuna miti inaonekana, kuna hema rangi ya manjano na samawati inayoonekana. Kuna miti ya minazi na pia kuna vibanda vilivyojengwa kutumia milingoti na magunia ya rangi nyeupe na kijani.

Haya ni madhari ya shambani kilimo kinachoendelea hapa ni cha upanzi wa migomba kuna mgomba unaonekana umezungukwa na mbolea na karatasi ya rangi nyeusi pia kuna mifereji ya maji inayopita.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza nyeupe kwa sahani zilizo na nailoni ni pialau, vipande vya nyama, vipande vya tango, ndimu na bakuli ndogo yenye mchuzi wa pilipili.

Chakula kilichoandaliwa juu ya meza ya rangi nyeupe kwa sinia ya rangi ya kidifu ni wali uliokuwa na rangi nyeupe na ya manjano na kwa mchuzi wa nyama, viazi na kachumbari iliyokuwa na kabeji, tomato, vitunguu na dania. Kando kuna glasi ya rangi ya manjano inayoonekana na mkono uliovalia saa.

Kuna jumba la kifahari linaloonekana lenye rangi nyeupe. Lina ngazi yenye rangi nyeusi na kando kuna uzio wa miti usiochongwa. Kuna pia uzio wa ukuta unaoonekana. Kuna mti mkubwa unaoonekana nje pia.

Haya ni mandhari ya bahari, kunaonekana mchanga wa bahari kando kuna miti iliyopangwa kama milingoti na jumba linaloonekana lililojengwa kwa miti na bati la rangi ya maziwa ,kuna miti ya minazi inayonekana na taa ya mwanga inayoonekana.

Haya ni mada ya biashara. Biahara inayoendelea hapa ni ya uuzaji wa samaki ama aina tofauti za samaki. Kuna vibandiko vilivyoandikwa na matangazo yanayosema 52, 46,14 Pia kuna vibeseni vidogo vyenye rangi ya kijani na nyekundu vinaonekana.

Hii ni sehemu ya kujiburudisha ama hoteli. Chakula kilichoko kwenye meza ni samaki iliyopambwa na kipande cha limau wali, mweupe wenye nyama na kachumbari, pia kuna soda aina ya Fanta na kuna viti vinaonekana kwa mbali vilivyotandikwa vitenge vya kitamaduni.

Chakula kilichoandaliwa kwenye mkeka wa meza ulio na mchoro na wa rangi ya kahawia ni mshakiki, viazi karai, mchuzi wa pilipili na salad ya kabeji. Inaonekana kuwa usiku kwa sababu kuna giza.

Haya ni mandhari ya shambani kilimo kinachoendelea hapa ni cha upanzi wa ndizi, kuna mama mmoja anaonekana akiwa ameshikilia mkunga mmoja wa ndizi na zingine zikiwa zimeekelewa juu ya karatasi nyeusi, nyuma yake kuna maboksi ya rangi ya kahawia kuonyesha anayapanga ama anavuna ndizi izo.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya kahawia, sinia ya kijivu kwa sahani nyeupe ni biryani ya mayai na kachumbari. Kando kuna sahani iliokuwa na sambusa tatu na kuna mchuzi kando iliyopambwa kwa kutumia tango.

Haya ni mandhari ya shambani. Kilimo kinachoendelea hapa ni cha migomba ama ndizi. Kuna mikunga ya ndizi inayoonekana. Moja ukiwa nusu, kuonyesha zingine zimetolewa, huku zikiwa zimefunikwa kwenye karatasi za rangi ya samawati.

Haya ni mandhari ya baharini , kuna mchanga wa bahari na taka zinazoonekana kwenye ufuo. Mbali kando kuna miti ya minazi inayoonekana na majumba ya kifahari yenye rangi nyeupe na paa za makuti.

Kuna msitu unaoonekana ulio na miti ya rangi ya kijani kijani iliyokolea ukiwa umezingirwa na uzio ulio na matofali. Kuonyesha sehemu hii imetengwa maalum kwenye shughuli flani. Nje kuna miti inayonekana pia imemea.

Hili ni eneo la mbuga la wanyama. Kunaonekana wanyama pori kama vile ndovu wakiwa wanakula. Nyuma kuna miti inayoonekana na pia kuna nyasi ilio na rangi ya kijani na kahawia.

Kuna mtu aliyebeba sinia yenye rangi kijivu iliyoko na chakula ambacho ni wali wa rangi ya manjano, mchuzi wa nyama wa pilipili na kachumbari. Pia kuna soda aina ya fanta na vifaa vya kulia vinaonekana. Amevalia shati ya rangi ya pinki iliyo na chapa ya Hamisi.

Kuna ndizi zinazoonekana zenye rangi ya kijani wa manjano kwa mbali kuonyesha zinaenda kuiva. Kando kuna matawi ya migomba yanayoonekana na kuna nafasi inayopitisha miale ya jua.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza ya kahawia kwa sahani ya kijivu ni viazi karai, mahamri, na kando kuna bakuli iliyo na mchuzi wa rangi ya kijani, nyekundu, na nyeupe. Pia kuna limau zilizopangwa, na kuna simu inayoonekana juu ya meza.

Kuna mkono unaonekana kushiria alikua anapeana chakula ambacho ni samaki, viazi na mchuzi .Kando kuna bakuli iliyokuwa na bajia, sambusa na viazi karai. Pia kuna vifaa vya kupakulia kama vile kijiko.

Haya ni mandhari ya biashara , biashara inayoendelea hapa ni ya kuuza maziwa. Kuna duka lililokuwa na chapa Iliyochorwa ng'ombe na ndoo iliyo na maziwa imeandikwa kwa rangi ya samawati Destiny Dairies. Kuna watu wanaonekana nje wakiwa wanaongea na muuzaji kumaanisha wananunua.

Haya ni mandhari ya biashara. Biashara inayoendeshwa hapa ni ya kutengeneza shawarma. Unaonekana visu aina mbili, kimoja kilichokuwa kirefu na kingine kifupi. Pia kuna mashine inayoonekana kwa mbali.

Haya ni mandhari ya kilimo. Sehemu hii ni pahali panapooshewa ng'ombe, ili wasipate na wadudu na magonjwa. Tunaona ng'ombe mbili zinazotembea, pia kuna watu wanaonekana. Kuna uzio wa waya na nyumba zinazoonekana kwa umbali.

Hili ni eneo lenye bwawa la maji. Kunaonekana mimea inayomea ndani ya maji huku ikitengeneza vivuli vya rangi nyeusi kwenye maji. Maji haya yanaonekana kuwa machafu sana.

Mkono unaonekana ukiwa umeshikilia mgomba wa ndizi zenye rangi ya kijani na manjano iliyokolea na manjano isiokolea. Nyuma kuna kibanda kinaonekana kilicho na mlingoti mrefu ya rangi nyeupe na kahawia.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi ya kijani, ni pilau ya nyama, na viazi. Pia kuna ndizi na kachumbari zinazoonekana, na mchuzi wa pilipili kando. Kuna vibakuli vitatu vilivyokuwa na michuzi, moja ya rangi ya kijani, ya kahawia, na rangi ya maziwa. Pia kuna glesi mbili zenye juisi ya machungwa, na juisi ya rangi nyekundu.

Haya ni mandhari ya biashara. Biashara inayoendelea hapa ni ya kuuza mishakiki. Kuna meza ya rangi nyeusi iliyowekelewa mkebe mdogo wenye rangi nyeupe na una kifuniko cha rangi ya samawati, ukiwa na mchuzi wa rangi mwekundu. Kuna jiko lililo na makaa yanayowaka na moshi unaonekana ukifukia.

chakula kilicho andaliwa kwenye meza ya rangi ya kijivu ,na chipsi iliyoekwa tomato ikarudi nyekundu na sahani ya rangi nyeupe iliyo na mauwa ya rangi ya samawati na manjano iliyo na wali mweupe na nyama.

Haya ni mandhari ya biashara, biashara inayoendelea hapa niyakuuza nyama au aina ya mshakiki zilizopangwa kwenye vijiti na niza rangi ya kahawia na manjano, kuna grill inayoonekana iliyokua na makaa moto na kando ya baridi, kuna mkono unaonekana ambao niwa mpishi aliyevalia shati rangi ya samawati.

Haya maandhari ya biashara. Biashara inaendelea hapa ya kupika chakula ambacho ni mishakaki. Inaonekana ikiwa na rangi ya manjano na rangi nyekundu. Kuna makaa yanayowaka na mengine yanaonekana ikiwa na jivu.

Haya ni mandhari ya shambani. Inaonekana ng'ombe mmoja yenye rangi nyeupe na nyeusi, ikiwa imefungwa mdomo kwa kamba iliyofungwa kwa ukuta, ikiwa inakamuliwa kupitia mashine. Kuna uzio wa ukuta rangi ya kijivu na mlango ulioko na waya. Kando kuna jumba linaloonekana.

Haya ni mandhari ya biashara, hasa biashara ya vyakula. Kuna mpishi mmoja aliyevaa mavazi yake ya kipishi anaonekana akiwa anashikilia sahani na kuna chakula kama vile mishakiki, chapati, chipsi na vinginevyo. Nyuma kuna watu wanaoonekana wakiwa na shughuli zao. Pia kuna taa ya mwanga na mti mkubwa.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi nyeusi juu ya mkeka wa meza wenye rangi ya maziwa kwa uteo ni mahamri kando. Kuna nazi iliyopasuliwa na pia kuna ua la rangi nyeupe na na manjano linaonekana kwa kando.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya kahawia kwa sahani nyeupe ni pilau iliyokuwa na nyama, ndizi, kachumbari na mchuzi wa pilipili kando. Kinaonekana kuwa kinavutia sana.

Haya ni mandari ya baharini, inaonekana mchanga wa bahari, miti ya minazi, maboti ya rangi ya samawati ya maziwa yanaonekana hawajatumika kwa muda mrefu. Pia kuna jumba linaloonekana la kitamaduni lililojengwa na makuti.

Kuna mkono unaonekana ukiwa umeshikilia ganda la mahindi ambalo limewekewa muhogo uliopakwa masara. Huku unanyunyuzia limau. Mwenyewe amevalia shati la rangi ya samawati na suruali ya rangi ya kijivu. Nyuma kuna mwingine anaonekana akiwa amesimama amevalia suruali ya rangi nyeusi na shati la rangi nyeupe lililokuwa na mchoro wa rangi ya nyekundu.

Chakula kilicho andaliwa ni pilau ya nyama na viazi. Kando kuna bakuli iliyo kua na kachumbari ya tomato na vitunguu. Pia kuna kibakuli kidogo kinachoonekana kilichokua na rangi ya kahawia. Na kuna kikapu kilichokuana matunda aina ya ndizi.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya kahawia kwa sahani nyeupe, viazi karai na rafu mbili zenye rangi nyeupe na kando kukiwa kuna kibakuli yenye mchuzi wa rangi ya kijani, pia kuna glasi ya juisi iliyo ya mchangnyiko iliyo pambwa kwa ndimu mbili.

Kuna nyumba zinazooenakana zenye rangi nyeupe na nyekundu na moja yenye rangi ya kahawia chini kuna miti ya minazi inayoonekana iliyo na matawi ya rangi ya kijani na kahawia kando kuna takataka zinazoonekana zikiwa zimekusanyika kwenye kona moja.

Kuna miguu ya viti yenye rangi ya kahawia inaonekana na kwenye meza ya rangi nyeupe na ya kijivu. Chakula kilichoandaliwa ni chai ya maziwa, chai ya rangi vifaa vya kulia kama kijiko na kisu, samosa. Pisi mbili za ndimu na mandazi mawili.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza. Juu ya mkeka wa meza kwa sahani ya kijivu. Ni wali mweupe na manjano iliyopambwa na dania na si nyama ya kuku.

Chakula hiki kishaandaliwa juu mkeka wa meza wa rangi nyekundu ni pilau, viazi karai, kachumbari na vibakuli vidogo vilivyokuwa na supu ya rangi ya kahawia na ya manjano.

Haya ni mandhari ya baharini kuna mchanga wa bahari unaoonekana na hema la rangi nyeupe lililosimamishwa, pia kuna miti ya minazi inayoonekana na mimea midogo midogo inayosambaa chini.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza ya maziwa kwa sinia ya kijivu ni biriani. Kando kuna kachumbari ya tomato , vitunguu na letasi. Kando pia kuna bakuli ndogo iliokuwa na mchuzi wa pilipili.

Haya ni maandhari ya biashara, hasa biashara ya samaki. Zimepangwa kwenye meza zilizo za mbao, kuna watu wanaonekana wakiwa wanapanga samaki na wengine wakiwa wanatazama mbali. Kuna jumba moja linaonekana kwa mbali na miti ya minazi, hali ya anga iko shwari kabisa.

Haya ni mandhari ya biashara haswa biashara ya chakula. Chakula kilichoekelewa juu ya sinia nyeupe ni viazi karai, bhajia na mayai yaliyopakwa. Kuna watu wanaonekana pia kando kuna gunia liliokuwa na mkunga.

Kuna aina ya samaki mbalimbali zilizowekwa juu ya meza na zikapangwa, pia zinanambari kama vile 32, 64, 48, 88. Kando kuna bakuli ya rangi ya kijivu inayoonekana.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi nyeusi iliyo na michoro ya rangi kahawia kwa sahani nyeupe, ni pilau iliyoko na viazi na nyama. Kando ina kachumbari ya tomato na vitunguu, pia ina mchuzi wa pilipili.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza ya rangi ya kijivu na sahani ya rangi ya kijani ni wali na mbaazi ya nazi iliyopambwa kutumia dania kando , kuna mti unaonekana wenye matawi ya rangi ya kijani.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza nyeupe na kijivu kwa sahani ya rangi ya kahawia ni wali mweupe na samaki. Kuna kijiko kinachoonekana na kando kuna bakuli moja ndefu iliyobeba mboga za rangi ya kijani, maharagwe na supu.

Kuna mkono unaoonekana ukiwa umeshikilia sahani ya rangi nyeupe ulioko na mahamri matano. Kando kuna bakuli ya rangi nyeupe iliyoko na maragwe ya nazi. Pia kunaonekana chini urafu na pia kuna nyasi zinazoenea.

Haya ni mandhari ya biashara. Biashara inaendelea hapa ya kuuza samaki. Samaki zimepangwa juu ya meza iliyoko na kitambaa cha rangi ya samawati kilichokuwa na maua. Kando kuna viti vya rangi ya samawati vilivyopangwa. Pia kuna mtu anaonekana akiwa ameshikilia chombo cha kuchukulia samaki.

Haya ni mandhari ya biashara. Kuna biashara tofauti tofauti zinazoendelea hapa. Kuna biashara ya kuuza chakula kama vile samaki, kuna mikebe ya tende, kuna malimau, kuna nafaka zilizosagwa. Pia kuna watu wanaoonekana wakiwa kwenye shughuli za𝑜. Kuna taa ya mwanga inaonekana ikiwa inawaka, kuashiria majira masaa ya jioni.

Haya ni mandhari ya kujiburudisha, kuna aina tofauti tofauti ya vyakula vilivyowekwa kwenye sufuria za rangi nyeusi na nyekundu. Kuna pilau, wali, viazi karai, nyama na kuna watu wanaonekana wakiwa wanakaa na wengine wakiwa wanasimama.

Hili ni eneo la kiwanda cha maziwa inaonekana mwanamke mmoja aliyevalia koti la rangi nyeupe kifaa cha kujikinga kwenye kichwa cha rangi nyeupe na barakoa akiwa anageuzia maziwa kwenye tangi huku kukiwa na kichungi cha rangi nyeupe.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi ya maziwa , kwa sinia ya rangi ya manjano ni mkate wa sinia, sambusa, mbaazi na chai ya maziwa . Pia Kuna ndimu zilizopangwa kando Kuna kiti cha rangi ya samawati Kinaonekana.

Haya ni mandhari yenye ufuo wa bahari kunaonekana boti lenye rangi nyeupe na samawati. Pia kuna mti mkubwa unaonekana na kuna bango la matangazo lenye rangi ya samawati na maandishi ya rangi nyeupe, kuna jumba linaloonekana lililojengwa kwa kutumia milingoti na makuti.

Haya ni maanthari ya shambani, kilimo kinachoendelea sehemu hii ni kilimo cha ndizi. Migomba imepangwa kwenye laini na pia kuna nyasi. Miale ya jua iliyopita inatengeneza kivuli na kuna mtu anayeonekana amevalia shati ya rangi ya manjano.

Haya ni mandhari ya biashara hasa biashara ya chakula kunaonekana jiko la pili lililokuwa na makaa lenye mipua la moto yakiwa na mishakiki. Na mkono unaonekana ikiwa inataka kugeuzwa. Pia Kuna zingine zilizowekwa ndoo na zimefunikiwa sinia ya rangi ya kijivu.

Haya ni mandhari ya biashara kunaonekana samaki zilizopangwa kwenye meza za rangi ya kahawia, pia kuna watu wanaonekana wakiwa kwenye shughuli zao, inaonekana ni majira ya jioni kwa sababu vivuli vinaoenekana kwenye upande wa kushoto, pia kuna majumba yanayoonekana kwa mbali.

Haya ni mandhari ya biashara, biashara inayoendelea mahali hapa ni ya kuuza chakula cha aina ya shawarma. Kuna mtu mmoja anayeonekana akiwa anatabasamu aliyevalia shati la rangi nyeupe na kitamba kwenye shingo cha rangi nyekundu na inaonekana ni wakati wa usiku sababu kuna gari lililowasha mwangaza.

Haya ni mandhari ya barabarani. Kuna pikipiki inayoonekana ikiwa imebeba mzigo kwenye gunia yenye rangi nyeupe na mitungi ya kubeba maziwa. Kuna magari yanayonekana aina ya lori, matatu, pia kuna mlingoti unaoonekana wenye rangi ya kijivu na mtu anayeonekana akitembea.

Haya ni mandhari ya ufuo wa bahari .Kuna mchanga mwingi wa bahari unaoonekana. Pia kuna miti mingi ya minazi inayoonekana. Kuna chombo kinachoonekana kwa umbali chenye rangi nyeupe na nyekundu. Hali ya anga inaonekana kuwa shwari kabisa.

Kuna lori linaloonekana likiwa limeegeshwa, inaonekana kuwa ni lori la maziwa. Kuna pipe inayotoka kutoka nyuma, pia kuna mtu wa pikipiki anaonekana akiwa amebeba mitungi mbili ya kuweka maziwa.

Haya ni mandhari ya biashara. Biashara inayoendelea hapa ni ya kuuza chakula. Kuna watu wawili wanaonekana wakiwa wamevalia shati za rangi nyekundu na mwingine akiwa amevalia shati nyeusi, huku akiwa ameshikilia chakula akiinua juu na kwenye meza kuna saladi ya kabeji na kuna chupa zilizokuwa za rangi nyekundu na vikebe viwili vidogo vinaonekana.

Haya ni maandhari ya biashara, inaonekana biashara ya chakula inayoendelea ambayo ni mihogo, juicy ya rangi ya kijani, pilipili nyuma kunaonekana tuktuk zinazotembea na magari madogo. Pia kuna jumba lililo na maandishi yaliyoandikwa, Jazz.

Chakula kilichoko kwenye sufuria ya kijivu, ni wali uliokuwa na mchuzi wa tomato, na dhania. Kando kuna kijiko cha kupakulia, chenye rangi nyeupe kinaonekana. Pia iko kwenye sakafu, yenye rangi ya maziwa.

Haya ni mandhari ya shambani na kilimo kinachoendelea ni kilimo cha upanzi wa ndizi. Kuna mgomba iliyopandwa na kupangwa kwenye laini huku ikiwa na mikunga wa ndizi inayoning'inia. Pia mchanga wa shamba hii ni nyekundu.

Kuna watu wawili wanaoonekana wakiwa wamevalia shati ya rangi nyekundu, yaliyo na chapa ya Cafe 001. Mmoja amevalia kofia ya rangi nyekundu. Wamebeba sinia zenye aina tofauti tofauti ya samaki.

Haya ni mandhari ya biashara hasa biashara inayoendelea sokoni, kuna biashara ya chakula na nguo kama vile samaki. Kuna nguo zilizoandikwa kwenye kibanda na mwanaume mmoja anaonekana akiwa amesimama akishikilia kiunoni na wanawake wakiwa wamekaa chini.

Haya ni mandhari ya kujiburudisha. Kuna kunguru nyeusi inayoonekana ikitembea na kando kuna kidimbwi cha maji yenye rangi ya samawati. Eneo hili linaonekana likiwa linang'aa, kuonyesha kulikuwa kumenyesha.

Kuna mkono ulioshikilia sahani nyeupe, iliyokuwa na wali mweupe, na samaki ya kupakwa. Kuna sakafu inayoonekana, iliyo rangi ya waziwa. Pia kuna zulia lililo na rangi nyeusi, na rangi ya kijivu.

Haya ni mandhari ya shambani unaonekana mikunga ya ndizi iliyoning'inia na ndizi zenyewe hazijakomaa pia kuna matawi ya ndizi yanayoonekana na miyale ya jua iliyoko inayosababisha kivuli kutengenezeka.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi ya kijani kwa sahani ni rangi ya maziwa ni pilau ya nyama, kachumbari, mchuzi wa pilipili na kipande cha ndizi. Pia kuna mwanga unaoonekana umesababisha kivuli kando ya sahani.

Daraja linaloonekana lililojengwa kutumia mbao na mlingoti ya rangi nyeupe na kahawia. Chini kuna maji yanaonekana yaliyokuwa na mimea midogo midogo. Na kando kuna miti inayoonekana mikubwa yenye rangi ya kijani iliyokomaa na kijani inayong'aa.

Kuna watu wawili wanaonekana, mmoja akiwa amevalia shati la rangi nyeusi na suruali ya rangi ya samawati, akiwa ameshikilia mtungi wa rangi ya kijani, akimiminia maziwa kwenye ndoo, huku mwingine ameshikilia kichungi ili kuyachuja. Kando kuna mlango wa chuma wa rangi ya kahawia unaoonekana.

Chakula kilichopakuliwa kwenye meza nyeupe na kahawia, kwenye sinia kijivu ni biriani. Iliyokuwa na nyama, pia ina matawi ya dania, na kinaonekana kuwa cha kuvutia mno.

Haya ni mandhari ya biashara hasa biashara ya chakula. Inaonekana samaki, mishakiki , mihogo, samosa na kachumbari. pia kuna bakuli ya rangi ya samawati inayoonekana katikati na kifaa cha kushikia ama kuokotea chakula.

Haya ni mandhari ya biashara. Kunaonekana mwanamke mmoja aliyevalia shoti ya rangi ya samawati na shati la kitenge iliyo na rangi nyeupe na samawati. Anaonekana akiwa ameshikilia samaki huku akiwa na tabasamu. Kuna watu pia wanaonekana wakiwa na shughuli zao.

Haya ni mandhari ya baharini. Kwenye ufuo kuna mchanga mwingi, kuna mimea inayoonekana, kuna tairi pia linaonekana lililojazwa simiti na lina kamlingoti kadogo. Kuna jumba linaloonekana kwa mbali lenye rangi nyeupe na yenye paa ya rangi nyekundu. Kuna miti mingi ya minazi pia inaonekana.

Chakula kilichoandaliwa juu ya meza kwenye kibakuli kilichogawanywa mara nne ni mbaazi ya nazi, bajia na viazi karai. Kando kuna sahani iliyoko na sambusa na vipande viwili vya ndimu.

Huu ni upande wa biashara hasa biashara ya chakula. Kuna jiko linaloonekana liliokuwa na makaa iliyo moto na iliyozima, na kuna mahindi choma yaliyo juu, kipande cha limau, viazi tamu vilivyochomwa mihongo iliyochomwa na watu wanaonekana mbali.

Kuna ng'ombe tatu zinazoonekana zenye rangi ya kahawia na nyeupe, Kwenye shingo zinabelti ama mshipi zilizofungwa, tumbo zao zinaonekana Kuwa zimefura. Nyasi inaonakena ikiwa na rangi ya kijani.

Haya ni mandhari ya biashara hasa biiashara ya chakula. Chakula kilichondaliwa juu ya magazeti ni sambusa, viazi karai, kaimati na chapati zinaonekana zikiwa zinavutia.

Kuna mwanamke mmoja anaonekana aliyevalia buibui akiwa amekaa kwenye kiti cha rangi ya kahawia, anaonekana anafanya biashara ya kuuza chakula kama vile viazi karai. Pia kuna ndoo zinaonekana zenye rangi nyekundu na jiko lililokuwa na karai ya mafuta moto. Kando pia kuna geti yenye rangi nyeusi inaonekana.

Hapa ni kwenye bustani, iliyoko na nyasi, na kuna miti ya mikonge inayoonekana yenye rangi ya kijani na nyeupe na ingine ikiwa ya kijani na kuna miiba kando. Pia kuna mawe mawili yanayoonekana kwenye bustani.

Haya ni mandhari ya baharini. Kuna mchanga wa bahari unaoonekana na kuna miti iliyomea ya rangi ya rangi kijani. Iliyomea iliyo na maua ya zambarau.

Haya ni mandhari ya baharini. Kwenye ufuo kuna mchanga mwingi. Pia kuna jumba lililosimamishwa, lililojengwa kwa mlingoti na kuna miti inayoonekana na kuna miti aina ya cactus wenye miba unaonekana.

Haya ni maandhari ya biashara. Biasha inayo endelea hapa ni biashara ya chakula kama vile kishakiki, ndizi zilizochomwa na samaki. Kando kuna watu wanaonekana wakiwa wamesimama ama wanaonekana wakiwa na shughuli zao.

Haya ni mandhari ya baharini. Kuna mchanga wa bahari, kuna boti inayoonekana kuwa mbali na watu wanaotembea mmoja akiwa na asilia ya kiamerika. Kando kuna mtu anayeonekana kuwa anachoma samaki kwenye grilli , huku akiwa amevalia nguo ya rangi ya kijani na samawati.

Kuna chakula kilicho kwenye sinia ya rangi ya kijivu. Ambacho nakisia kuwa biriani iliyo na mchuzi wa nyama, kiazi na saladi ya kabeji. Nyuma kunaonekana mbwa, ama mnyama aliyelala.

Kuna bustani ya maua yenye rangi ya pinki na matawi ya rani ya kijani pia kuna mti mkubwa unaonekana wenye rangi ya kijivu kando kabisa kuna jumba leupe linaoneka kuwa ni jumba la kifahari.

Kuna mkono mmoja unaoonekana ukiwa umeshikilia vijiti viliko na vipande vya nyama ambavyo vinajulikana kama mshakiki. Ziko juu ya grili ya chuma iliyoko na makaa ya moto, na mengine yanaonekana kama hayajashika moto vizuri.

Haya ni mandhari ya biashara, haswa biashara ya mihogo ya kukaangwa na kripsi. Kuna mtu aliyevalia shati ya manjano anaonekana akiwa anaziweka kwenye mfuko. Kuna karai za kukaanga zinaonekana, pia kando kuna kiti chenye rangi nyeupe na nyekundu na kuna mtu anaonekana akiwa amekalia kwenye kiti kimoja.

Haya ni mandhari ya biashara hasa biashara ya chakula, kuna miguu inayoonekana iliyovalia viatu vya rangi nyeusi. Pia kuna mkono unaonekana ukiwa unafunga chakula. Chakula kilichowekwa kwa meza ni bajia, viazi karai, sambusa.

Chakula kilichopakuliwa kwa sinia ya kijivu ni samaki wa kukaangwa aliyepambwa kutumia ndimu. Kuna ugali, kuna chipsi, kuna kachumbali. Kando kuna bakuli inayoonekana iliyo na mchuzi. Pia kuna simu na kitabu kinachoonyesha malipo.

Haya ni mandhari ya biashara hasa biashara ya chakula. Kwenye meza tunaona mkono unaofinya ndimu ili kupaka mhogo ulioko juu ya meza ulio na masala. Kando kuna vipande vya ndimu vinavyoonekana na kripsi zinazoonekana.

Haya ni mandhari ya shambani. Kilimo kinachoendelea hapa ni cha kufuga ng'ombe na ng'ombe inaonekana yenye rangi nyeupe na nyeusi, ikiwa inakula huku imefungwa kamba kwenye kichwa na miguu na kuna mashine ya kukamulia yenye imewekwa kwa matiti.

Mwanamke mmoja aliyejifunika shuka ya rangi ya samawati kijani na manjano akiwa amechuchumaa anakamua ng'ombe akiweka maziwa kwenye chupa anaonekana akiwa na tabasamu. Ng'ombe huyo ana rangi nyeupe na nyeusi huku amefungwa miguu.

Chakula kilichoandaliwa kwenye mikeka wa meza wa rangi ya kijani, kwa sahani ya rangi ya samawati ni wali mweupe , kachumbari ya tomatoe na vitunguu na samaki iliyopakwa. Kandokando kunaonekana kitambaa cha kitamaduni kilicho rangi ya samawati na nyeupe.

Haya ni mandhari ya biashara. Kuna, kwenye meza kuna gazeti zilizotandikwa ambapo zimeekelewa mihogo iliyokarangwa kwa mafuta. Kuna kisu pia cha rangi ya kahawia kinaonekana kwa mbali.

Haya ni maadhari ya biashara, biashara inayoendelea ni ya kuchoma mahindi na viazi. Kuna mzee mmoja anayeonekana akiwa na tabasamu kwenye uso akiwa anavigeuza. Nyuma kunaonekana crate za soda za rangi ya samawati na nyekundu.

Kuna jumba la kifahari linaloonekana, lililojengwa kwa mawe. Pia kuna mifereji ya kupitisha maji, yanayotoka kwa choo ama maji chafu. Kuna madirisha rangi meupe, na lingine linalo mistari ya rangi nyeupe na nyeusi. Pia kuna miti, na uzio wa miti wenye rangi nyeupe.

Haya ni mandhari ya shambani. Kilimo kinachoendelea hapa ni kilimo cha kufuga ng'ombe wa maziwa. Inaonekana ng'ombe wawili waliofungwa miguu na kuna mashine ya kiteknolojia yali yaliooekwa iliyoekwa kwenye matiti ya ng'ombe ili kukamua.

Haya ni mandhari ya baharini. Kwenye ufuo kunaonekana takataka mingi. Kunaonekana pia mlingoti na jumba moja lililojengwa kwa miti na makuti, lililo na chapa inayosema, Mkoko Sunset. Kuna miti ya minazi inayoonekana na pia kuna maua yanayoonekana.

Haya ni mandhari ya biashara. Inaonekana madafu yaliyopangwa kwenye meza ya rangi nyeusi na kahawia. Pia hapo kando kunaonekana watu waliokusanyika mahali pamoja. Kuna mti mkubwa pia unaonekana.

Haya ni mandhari ya biashara, hasa biashara ya samaki. Kuna aina tofauti tofauti za samaki zilizopangwa kwenye sinia na zingine zinaonekana zikiwa kwenye maji. Kuna mkopo wa rangi ya kijani unaonekana pia kuna meza yenye kitambaa cha rangi ya kijani na samawati.

Kuna msichana aliyevalia shati nyeupe iliyo na maandishi ya, Ann Grill. Anaonekana akiwa na tabasamu, huku akiwa amebeba sinia iliyokuwa na madafu matatu yaliyo na mirija ya rangi nyeusi. Pia kuna paa la nyumba linaonekana na ukuta na viti vyenye rangi ya kahawia na nyeupe kwa mbali.

Haya ni mandhari ya shambani. Kilimo kinachoendelea hapa ni cha upanzi wa ndizi inaonekana matawi ya ndizi yaliyofunika mkongo wa ndizi ulioning'inia ambao haujakomaa. Kunaonekana halia ya anga iko shwari kabisa kwa sababu ya miale ya jua inayong'aa kwenye majani ya ndizi.

Hapa ni kwenye ufua wa habari, kunaonekana mchanga mwingi wa bahari. Na kuna mmea mnene uliosambaa chini wenye rangi ya kijani na kijani iliyong'aa, ukiwa na maua ya rangi ya zambarau iliyokomaa. Nyuma kabisa, kuna miti midogo midogo inayoonekana.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya rangi ya kijani kwa sahani ya kijivu ni shawarma, chipsi na saladi. Kando kuna bakuli tatu zilizo na supu ya rangi ya kijani ya maziwa na kahawia. Pia kuna glasi ya juisi yenye rangi ya nyekundu.

Haya ni mandhari ya biashara hasa biashara ya chakula. Inaonekana jiko lililo kua na grill na lina nyama choma na moshi unaonekana ukishukia. Chini kuna ndoo nyeupe, karai iliyokuwa na jivu na kuna chapa iliyoandikwa "KHANS BERBERQUE".

Haya ni mandhari ya shambani. Kuna mgomba unaoonekana ukiwa na mkunga wa ndizi unaoning'inia. Pia kuna mwanga wa jua unaoonekana, na unatengeneza kivuli kwenye matawi ya mgomba.

Haya ni mandhari ya biashara. Biashara inayoendelea hapa ni biashara ya kuuza samaki. Nyuma kuna umati wa watu unaoonekana, pia kuna mashua yanayoonekana. Pia kuna vikontena vidogo vinavyoonekana vikiwa vimefungwa.

Kuna mikunga mitatu ya ndizi iliyoegeshwa kwenye uzio wa rangi ya kijivu ya mlingoti. Zina rangi ya kijani na rangi ya manjano isiokolea. Chini kuna nyasi za rangi ya kahawia na kijani.

Hiki ni kidimbwi cha maji kilichokuwa na samaki wadogo wadogo kando kuna miti inayonekana kama nyasi ambayo imetengeneza kivuli kwenye maji pia kuna paipu inaonekana yenye rangi ya kahawia.

Chakula kilichoandalia juu ya meza ya rangi ya samawati kwa sahani ya kijivu ni wali, nyama, yai, na vipande viwili vya ndizi. Kando kuna mrija wa kunywea soda.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ni wali mweupe, pilau, wali wa rangi manjano, mchuzi wa pilipili, mabawa ya kuku, samaki na pia kando kuna vifaa vya kukulia kama vile kisu cha kulia, kijiko na uma.

Kuna majumba yanayoonekana ya kifahari yenye paa za kitamaduni ambazo zimejengwa kutumia makuti. Kuna mti mkubwa unaoonekana na eneo lina nyasi na eneo hilo linaonekana kuwa tulivu sana.

Haya ni mandhari ya shambani. Kunaonekana mtu mmoja aliyevalia buti za shambani, anaonekana akiwa anashikilia mkunga wa ndizi unaoning'inia. Kuna uzio ulio na milingoti ya rangi ya kijivu na waya. Kuna nyumba pia zinaonekana kwa mbali.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza ya kahawia ni wali, samaki ya kupakwa iliyo na limau kando na vitunbua ambavyo vinadania. Kwa mbali kunaonekana kabati ya rangi ya kahawia na pia kuna mrinja.

Chakula kinachopikwa kwenye pani nyeusi ni samaki wa kukaangwa. Amewekwa mchuzi wa rangi ya manjano na kijani. Meko iko rangi nyeusi na kahawia.

Haya ni mandhari ya biashara haswa biashara ya sokoni inaonekana mama mmoja akiwa anapanga ndizi zake kwenye meza ya mbao iliyofinikwa na gunia zina rangi tofauti ya manjano na manjano isiyokolea kuna watu wanaonekana huko nyuma wakiwa na mashughuli zao.

Haya ni mandhari ya shambani. Kuna ng'ombe za aina ya Fresian zinaonekana zikiwa zinakamuliwa kutumia mashine. Mtu mmoja aliyevalia vazi la rangi nyeupe na kijani na buti za mvua, anaonekana akiwa anabeba maziwa.

Hapa ni mandhari ya hotelini. Kuna mhudumu wa kike, anayeonekana akiwa ameshikilia sinia iliyobeba vyakula ambapo kuna wali, kuna nyama, kuna kachumbari, na kuna chumvi. Nyuma kuna bahari.

Hii ni mandhari ya biashara. Kuna kikao kimoja kinaonekana kikiwa na kipsi, na kando kuna zingine zilizo katikati ya mihogo iliyokaangwa. Kuna mwanaume mmoja anaonekana akiwa amekalia kwenye kiti cha rangi nyekundu, akiwa anaangalia upande wa kushoto. Pia watu wanaonekana wakiwa wanatembea, kuonekana wako kwenye shughuli zao za kila siku.

Chakula ama vitafunio vilivyo ndani ya kikapu ni mihogo ya kukarangwa iliyokuwa na rangi ya manjano. Kando tunaona limau zilizokuwa kwenye karatasi na zimefunikwa kwenye gazeti. Zinaonekana kuwa zimewekwa chini.

Chakula kilichoandaliwa kwenye visahani ama vibakuli vidogo vidogo. Kuna biriani ya mayai, kuna nyama, kuna sambusa, kuna chapati zilizokatwa na kuviringwa na kuna pilau inayoonekana kwa mbali.

Hili ni eneo lililo kwenye ufuo wa bahari, kuna nyumba nyeupe inayoonekana kwa mbali, kumaanisha hapa ni sehemu ya kutulia ama sehemu ya burudani. Eneo hili limezungukwa na uzio uliotengenezwa kutumia magogo na vijiti. Kuna pia miti ya minazi na hali ya anga iko tulivu.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari kuna miti mingi ya minazi na chini ya miti hii kuna maboti mawili moja ya rangi nyeupe na ingine ya rangi nyekundu. Kuna viti vilivyopangwa vya rangi nyeupe. Kuna watu wanaoonekana kando ya bahari mmoja amevalia shati nyeupe.

Haya ni mandhari ya biashara ambayo ni biashara ya chakula. Kuna chakula kama vile mishakiki, chapati na chipsi. Pia kuna beseni ya rangi ya kijani imeekelewa birika juu iliyomulikwa na mwanga za taa. Kando kuna ndoo ya rangi ya samawati iliyokuwa na kijiko cha kupakulia chakula na kifuniko cha rangi ya nyeupe.

Haya ni mandhari ya shambani. Kuna mikunga mingi ya ndizi iliyo pangwa, zinaweza kuwa ni ndizi za kukula ama za kuvumbikwa ili ziiive. Kuna zingine zinaonekana zikiwa zimekatwa na zikiwa zimeekelewa chini.

Haya ni mandhari ya biashara, hasa biashara ya chakula. Kuna chakula tofauti tofauti kama vile, kuku, mishakiki, sambusa, chapati. Kuna mpishi mmoja anaonekana akiwa anapakulia chakula huku akiweka tomato .

Eneo la kijani lenye nyasi nadhifu limezungukwa na miti mikubwa ya zamani. Mwanga wa juu unapenya kupitia matawi ukitoa mwangaza hafifu wa jioni. Bendera zenye maandishi zimepandwa kwenye ardhi upande wa kushoto na kulia. Taa ya mviringo imewekwa karibu na ukingo wa mawe.

Haya ni maeneo ya biashara. Juu ya karai ya kupikia ambayo ina kripsi ndani. Pia kando, kuna mtu aliyekalia kwenye kiti cha rangi ya samawati. Anaonekana akiwa anakula madafu. Kuna gari yanayoendeshwa. Pia, kuna mwanga wa jua uliozikwa kwenye miti.

Kuna mtu aliyevalia shati ya rangi nyeupe, na suruali ya rangi ya samawati, na koti la rangi ya samawati. Ameshikilia kijiko, huku anaonekana akiwa anakula dafu. Dafu hilo ni la rangi nyeupe na kahawia.

Chakula kinachopakuliwa ni pilau kuna pia samaki kwenye sahani, kuna mkono uliyoshikilia kijiko cha kupakulia na umevalishwa saa, kuna mabuyu yanaonekana katikati ya mguu mwa mtu mmoja, kuna simu iliyo kwenye mkeka.

Kuna ng'ombe mweusi anaonekana akiwa na vidonda na amefungwa kwenye mti. Kuna miti ilionekana chini yenye imekauka, na nyuma kuna miti ya kijani.

Kuna vitumbua vilivyoandaliwa kwenye sahani nyeupe iliyo na mchoro wa pink na samawati. Kuna sambusa, limau na kibanzi cha nyama au soseji.

Chakula kilichoandaliwa kwa sahani nyeupe kwenye meza ya kahawia ni samaki wa mchuzi na ugali. Mchuzi wenyewe una hoho, tomato , na vitunguu.

Hili ni eneo la kujiburudisha kuna viti na meza za rangi nyeusi pia kando kuna uzio wa rangi mweupe kuna mti mkubwa ulio na ua na mbali kuna bango lenye matangazo lililoandikwa, Diamonds Water Sport Centre Water Guide Information Morning Low Tide at 11.30 High Tide at 5.22. Afternoon Low Tide at haijaandikwa High tide at 5.34. Contact Water Sport Centre for Free.

Hii ni mandhari ya biashara. Kuna mtu anaonekana aliyeshikilia ndizi na zingine zimepangwa juu ya meza kwenye gunia. Nyuma kuna mti wa rangi ya kijani Hali ya anga si tulivu kwa sababu kungu ni leupe.

Hapa kwa mbuga ya wanyama pori tunaona twiga iliyoonekana hapa inataka kula na kwenye uzio kuna nyani nne zinazoonekana zikitembea na moja ikitabasamu. Kuna majani yanayoonekana ya rangi ya kijani.

Hii ni eneo la biashara. Kuna aina tofauti tofauti za samaki zilizopangwa kwenye donge. Kuna mtu anaonekana akiwa anatembea aliyevalia shati nyeusi na suruali ya rangi samawati aliwa ameshikilia pua. Kuna mataa yanaonekana yakiwa wazi kwa mbali.

Hii ni eneo la biashara ya samaki, kunaonekana samaki zinazopimwa kwenye kilo pia kuna zile zimetandazwa chini, huku shughuli zikiendelea za kuuza na kununua. Pia kuna watu waliokaa kando, wakiendelea kufanya biashara zao za kuuza.

Haya ni mandhari ya baharini. Kwenye ufuo tunaona mchanga mwingi wa bahari na takataka. Kando kwa nyumba lililojengwa kupitia makuti, pia kuna viti vinaonekana. Kuna miti ya minazi inayoonekana kwa mbali na hali ya anga iko shwari.

Hapa ni jangwani kwa sababu kuna miti wa cactus ulioko hapa. Pia nyuma ya mti huu, kuna mimea tofauti iliyomea.

Hii ni taswira ya hotelini chakula kilichoandaliwa kwenye meza nyeupe ni samaki iliyopangwa na ikapambwa kwa dania na limau. Kando kuna viazi, saladi ya karoti na kabeji na kuna bakuli iliyo na mchuzi. Kando kuna vifaa vya kulia vilivyopangwa kama kisu na kijiko.

Hawa ni wakulima wa maziwa. Yanaonekana yakiwa kwenye tanki. Wamevalia koti za rangi nyeupe na kofia za rangi nyeupe. Wawili wanaonekana wakiwa wanavalia shati za rangi ya pinki. Anaonekana akiwa anaeleza watu huku ameshikilia kifaa kwa mkono.

Kuna miti ya migomba inayoonekana ikiwa imenyauka na ingine ikiwa imenawiri vizuri na ina rangi yake ya kijani. Nyuma kuna milima iliyojaa miti. Hali ya hewa inakua inakaa ya ukungu.

Majitu ya miti yenye mashina mapana yamesimama juu ya ardhi yenye mchanga. Viti vimepangwa upande wa kushoto. Vinaonekana kuwa vya mbao. Majani ya kijani yamefunika juu na kutoa kivuli kizuri. Sehemu inaonekana kuwa tulivu na ya kupumzika.

Chakula kilichoandaliwa kwa sinia mezani ni biriani. Imeandaliwa kwa meza iliyo na maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu. Kuna watu wawili wanaonekana wakiwa wamekaa, moja amevalia shati ya rangi ya blue na moja shati ya rangi ya maroon .

Hapa ni shambani, kunaonekana kunaendelea kilimo cha upanzi wa ndizi. Kuna migomba iliyopangika vizuri na udongo huu ni mwekundu, kuna pia mitaro na matuta.

Hivi ni vitumbua vilivyoandaliwa kwa sahani nyeupe. Kando kuna bakuli iliyo na mchuzi wa rangi ya nyekundu vinaonekana kuvutia sana.

Eneo hili linaonekana liko kwenye ufuo wa bahari. Kuna jumba lidogo linaloonekana kama ni sehemu ya kujistarehe kwa sababu ya muundo wa viti viwili vinavyoonekana. Kuna miti ya minazi, na pia kuna mlingoti wa rangi ya nyeupe ulio na bendera ya rangi ya nyekundu.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza ya kahawia ni samaki wa kupakwa, samaki kausha, ugali na kuna mboga kwenye bakuli nyeupe, na kachumbari pia kwenye bakuli nyeupe.

Vitumbua vilivyoandaliwa ni viazi karai. Kando kuna sahani iliyo na bakuli mbili na vijiko viwili. Ndani kuna mchuzi wa rangi ya kijani na rangi ya nyekundu. Kando yake kuna glasi iliyojaa juisi ya machungwa.

Hii ni taswira ya biashara. Kunaonekana chakula kadha wa kadha kama kaimati, viazi karai, keki na watu. Kuna mmoja ameshikilia karatasi ya rangi nyekundu, anaonekana akiwa amevalia kanzu. Muuzaji mmoja anayeuza juisi ya machungwa anaonekana akimimina juisi kwenye chupa.

Hili ni mandhari ya biashara ya maziwa. 𝐼𝑛𝑎𝑜𝑛𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎 𝑙ori la rangi nyeupe lililoegeshwa kwenye lango kuu, likiwa limebeba mitungi yenye maziwa. Kuna mtu mmoja 𝑎𝑛𝑎𝑜𝑛𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎 akiwa anageuzia maziwa kwenye sufuria kubwa huku ikiwa ikijichunga. Amevalia koti la rangi nyeupe na kofia ya rangi nyeupe.

Chakula kilichopakuliwa kwa meza ya kahawai kwa sahani nyeusi ni wali wa maragwe na kuna vipande vya nyama vinavyoonekana na mboga za majani, kando kuna makaratasi yanaonekana ni yenye yalitumika kufinika chakula. Kuna mkono kwa mbali unaonekana ulio na fulana ama shati ya rangi nyeusi.

Hii ni taswira ya kilimo. Kuna mtu anaonekana akiwa amevalia ovaroli ya rangi ya kijani na buti za mvua huku akikamua ng'ombe. Maziwa yanaingia kwenye ndoo ya rangi nyeupe.

Kuna watu watatu walio katikati, wakizungukwa na vibanda vinavyojaa viungo mbalimbali kama vile pilipili nyeusi, mdalasini, safarani, iliki na ungo wa vitunguu saumu. Wanaonekana wakiwa na tabasamu.

Kuna mtu akiwa anakatakata chakula, ambacho kinakisiwa kuwa shawarma. Chakula hiki huliwa sana sehemu ama eneo la Pwani. Amevalia shati la rangi ya samawati, na aproni iliyoandikwa, ''Ngano ni taifa''.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza ya kahawia kwa sahani nyeupe ya biriani iliyo na ndizi, mchuzi wa pilipili na kachumbari. Kuna viti vinavyoonekana vilivyopangwa na kuna mtu anayeonekana kwa umbali aliyekaa.

Hili ni eneo la biashara, hasa biashara ya kuuza samaki. Kuna mama mmoja aliyevalia sweta ya rangi nyeusi na kibeti kwenye shingo cha rangi ya pinki, anazipanga vizuri. Kwa mbali kuna watu wanaonekana, wakiwa wanafanya shughuli zao.

Hivi ni vitumbua vilivyoandaliwa kwa mchuzi wa ukwaju, salad ya kabeji na carrot , kwenye sahani ya samwati kunaonekana leso na pia sakafu iliyo na rangi nyeupe na iliyo na muundo wa shape za square .

Haya ni mandhari ya biashara. Kuna chakula kilichotandazwa juu ya meza, ambacho ni tofauti tofauti. Kuna mishakiki, kuna sambusa, kuna mahindi choma, kuna chipsi,. Kuna taa mbili za mwanga zilizowashwa.

Kuna msichana anayekuna nazi kutumia mbuzi. Machicha haya ya nazi yanaangukia kwenye beseni ya rangi ya kijani iliyong'aa. Humo ndani mna nazi nne zilizo nusu.

Kwenye meza kuna sinia ambalo limepangwa, samaki, mboga za majani, limau na tomato zilizokatwakatwa kando kuna bakuli iliyo na mchuzi meza imefunikwa kwa kitambaa chenye pambo cha kitamaduni.

Huyu ni mkulima wa migomba anaonekana akiwa anavalisha mkungu wa ndizi gunia au karatasi la rangi ya manjano, amevalia kofia nyeupe na blausi ya rangi ya samawati.

Haya ni mandhari ya biashara. Kuna mikonga ya ndizi iliyotandazwa chini na kuna kijana moja anayeonekana amebeba akielekea kwa gari lenye lina rangi nyeupe na samawati. Kuna mama anaonekana akiwa ameinama aliyefunga shuka na amevalia koti la rangi nyekundu.

Ni taswira ya shambani, kunaonekana mama aliyevalia shati nyeupe na miwani, amejifunga kitambaa kwenye kichwa, anaonekana akiwa ameshikilia mkunga wa ndizi ambayo inaonyesha kuwa alikuwa anataka kuvuna ndizi hii kwa sababu Iko tayari.

Haya ni mandhari ya biashara. Biashara inayoendelea hapa ni ya chakula, ambapo kuna samaki zinachomwa. Kuna watu wanaonekana wakiwa nyuma ya mpishi wakiwa wanazungumza. Kuna hema ya rangi nyeupe iliyosimamishwa, na pia kuna taa inayoonekana kwa mbali.

Haya ni mandhari ya shambani yaonekana ng'ombe inayokamuliwa maziwa yameingia kwenye ndoo ya rangi ya samawati na nyeupe. Mama mwenyewe amevalia shuka iliyo na mistari, pia ng'ombe imefungwa kwenye miguu.

Chakula kilichoandaliwa ni biryani kimeandaliwa kwa meza ya manjano yaliyo na maandishi ya ajabu chakula hiki hupikwa sana na waswahili, kina mchuzi wa pilipili kina nyama, kina kabeji au saladi na kina viazi.

Chakula kilichoandaliwa kwa meza ya kijivu na nyeupe, kwa sahani nyeupe, ni viazi karai. Vinaonekana vikiwa na madoadoa ya rangi ya kijani.

Kuna sinia iliyoandaliwa vitumbua ambapo kuna viazi karai, mahamri na katikati kuna bakuli iliyo na mchuzi wa pilipili. Chini ya sinia hiyo kuna shuka iliyo na rangi nyeupe, nyekundu na ya machungwa.

Chakula kinachopakuliwa kwenye vibakuli vidogo vyenye rangi ya samawati na kijani ni wali mweupe, watu wanaonekana wakiwa wameshikilia sinia, kuna chungu ya rangi ya kijivu na jiko pia.

Hapa ni kwenye mbuga ya wanyama . Tunaona mnyama wanyama kama vile ndovu wanakula nyasi. Nyasi hii inakaa kama imekauka na kijani kwa mbali. Kuna miti inayoonekana kwa umbali na hali ya anga inakaa tulivu.

Haya ni mandhari ya shambani . Kuna mtu mmoja akiwa amesimama, akiwa amevalia shati jeupe, suruali nyeusi na buti za mvua. Amevalia glovu ndefu, kuwa daktari wa ng'ombe, na ameshikilia chuma kwenye mkono. Kando yake kuna ng'ombe aina ya Freshiani iliyokuwa na rangi nyeupe na nyeusi.

Chakula kilichobebwa na mpishi, ni pilau iliyokuwa na mchuzi wa pilipili, kachumbari, na ndizi. Kuna viazi karai, sambusa, limau. Na kwenye bakuli, kuna mchuzi ulio na rangi ya nyekundu.

Hili ni eneo la biashara tunaona biashara inayoendelea hapa ni biashara ya kupika viazi karai na bhajia kuna jiko lililokuwa na karai ya kupikia juu linalowaka moto kando kuna beseni ya rangi ya kijani iliyokuwa na viazi karai vibichi.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari kunaonekana nyumba moja ya rangi nyeupe yenye paa la rangi nyekundu kuna miti ya minazi kuna mtu mmoja anayeonekana akiwa kando ya nyumba hiyo, kuna tairi linaloonekana.

Kuna mikono imeonekana ikiwa imeshikilia madafu ndani ina mirija ya kuvutia. Kuna viatu vya rangi ya kijivu vinaonekana na suruali ya rangi nyeupe. Pia kuna shati inalokaa rangi ya pinki.

Haya ni mandhari ya shambani. Inaonekana miti ya migomba nyuma, na chini kuna mikunga ya ndizi iliyopangwa. Kuna kitambaa cha rangi ya kijivu, upande wa kushoto.

Kuna mashine ya kusagia miwa ya rangi ya kijani inaendeshwa na mtu aliyavalia shati ya manjano. Kando kuna miguu inaonekana ya mtu aliyekaa kwenye benchi.

Chakula kilichoandaliwa kwenye meza yenye rangi nyeusi na nyeupe kwa sahani nyeupe ni mahamri. Kando kuna ndoo ya rangi nyeupe iliyo na mkono wa rangi ya kijani kuna kreti ya chupa ya soda.

Haya ni mandhari ya hotelini kuna mhudumu mmoja aliyevalia shati jeupe lina chapa ya Dancan. Amebeba sinia iliyona vitafunio kama viazi karai, sambusa na mchuzi wa pilipili, chipsi na limau.

Hapa ni kwa mbuga ya wanyamapori kuna twiga watatu wanaonekana, kuna uzio ulio wa rangi ya kijani, nyuma kuna miti mingi na inaonekana kuwa masaa ya jioni kwasababu ya jua na kivuli cha twiga kiko upande wa kushoto.

Hapa ni kwenye gala kunaonekana peleti za nyasi zilizopangwa kuelekea juu za rangi ya kijani na rangi ya maziwa. Kuna mbao zinazoonekana na kuna kijiti kilichosimamishwa. Kuna nyasi pia bado zilikochini hazijapangwa.

Haya ni mandhari ya biashara ya chakula. Chakula kilicho hapa ni mshakiki ama vipande vya nyama vinavyochomwa na kupakwa. Kuna grili, kuna jiko ya makaa.

Haya ni maandhari ya shambani, kunaonekana miti ya migomba mingi iliyopandwa. Pia kuna pipe zinazopita za rangi nyeusi zinaonyesha zinanyunyuzia maji, kuna uzio unaoonekana pia kando kuna miti inayoonekana. Hali ya hewa inaonekana kuwa shwari.

Hili ni eneo la biashara, biashara inayoendelea hapa ni biashara ya kuuza samaki. Kuna aina tofauti tofauti ya samaki na pia dagaa na samaki wakubwa. Wamama wamekaa na wengine wakiwa wamesimama wakiwa wameshikilia beseni huku wakiongea wanaonekana wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Chakula kilichoandaliwa kinakisiwa kuwa pilau sababu kiko na mchanganyiko wa viazi, nyama na mpunga na pia kuna kachumbari. Kando ya sahani hii nyeupe kumeandaliwa glasi ya maji na pia kuna kijiko kwenye sahani hiyo.

Hili ni eneo la biashara. Kuna viazi karai vilivyoekelewa juu ya gazeti. Kando kuna meko iliyo na sinia na visahani vidogo vidogo vilivyofunikwa na aluminium foil .

Vitumbua vilivyoandaliwa kwa meza nyeusi na sahani nyeupe ni viazi karai vilivyo na rangi ya manjano na ya kijani. Katikati kuna bakuli iliyo na mchuzi wa rangi nyekundu

Hili ni eneo la biashara ya chakula. Kuna mishakiki iliyo juu ya grili na kuna zingine zimefungwa kwa karatasi ya Aluminiumu . Kuna vijana wawili wanaonekana wakiwa wamekaa, mama mmoja akiwa ameinama anaonekana anafanya shughuli zingine hapo chini. kijana mmoja mwenye amesimama mbele ya kibanda hiki akiwa amevalia shati ya rangi nyekundu.

Chakuka kilichoandaliwa kwenye meza ya kahawia na juu ya kiramshi cha meza ya makuti ni mahamri na mbaazi ya nazi. Kando, mbaazi zimetandaa na kuna zingine ziko kwenye mwiko wa kupakulia chakula.